Mimea imepandwa kwa mabomba ya plastiki ambayo imelazwa chini na kutiwa mchanga. Mfumo huu wa upanzi husaidia wakulima kuzalisha chakula kwa wingi kwa maeneo ambayo shamba ni kidogo.

Mimea imepandwa kwenye shamba lenye udongo wenye rotuba. Mfumo wa umwagiliaji wa maji umetumika kusaidia kuhifadhi maji kwa shamba, kuokoa rasilimali ya pesa, kudumisha na kuzalisha mazao katika maeneo kame.

Mabomba yamelazwa shambani ili kusaidia katika unyunyiziaji. Mfumo huu husaidia wakulima kuhifadhi maji shambani na mchangani ili kudumisha na kuzalisha mazao katika maeneo kame.